Watu wakinunua nguo ndani ya duka kuonyesha shughuli za kila siku za kuboresha mwonekano na mitindo yao. Duka safi lenye huduma nzuri huvutia wateja na kuimarisha biashara.

Manikini aliyevalishwa, kuonyesha mitindo ya kisasa na kuwasaidia wateja kuchagua mavazi yanayowafaa. Ni njia bora ya kuvutia wateja, na kuonyesha ubora wa bidhaa dukani.

Nguo mzuri ikiwepo kaptura na sketi, zimepangwa vizuri kwenye raki, zikisubiri wateja kwa mpangilio unaovutia, na kurahisisha uchaguzi wa mavazi.

Kofia mbalimbali zinazouzwa kuonyesha mitindo ya kipekee Kwa matumizi ya kila siku au hafla maalum. Chagua kofia inayokufaa uboreshe muonekano na ujilinde dhidi ya jua.

Viatu vya rasmi vya rangi nyeusi na kahawia vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye duka. Viatu vinaonekana kuwa ni vya kisasa na vya kuvutia.

Mavazi mbalimbali yameonyeshwa kwenye manekini yakionyesha mitindo ya kisasa na ya kuvutia kwa wateja wanaotafuta mavazi ya kipekee na ya kisasa.

Tembelea duka letu ujionee magauni maridadi ya wanawake yanayovaliwa kwenye manekeni kwa mwonekano halisi. Tunatoa mitindo ya kisasa kwa kila hafla, uzuri huanza na mavazi sahihi.

Hii ni rafu ya nguo inayosaidia kuchukua nguo aina mbalimbali kwa urahisi na kuziweka kwa urahisi pia.

Duka huwa na vi vitu vingi kama vile suruali za ndani ya rangi tofauti tofauti na bei tofauti .

Kuna aina nyingi ya maduka, ikiwemo duka binafsi ambayo inawekwa kwa maduka makubwa. Inayouza nguo na vitu tofauti.

Rafu ya nguo hutumika kuweka nguo, pia inaweza zaidia kutofautisha suruali na shati na viiatu tofauti ili iweze kusaidia mnunuzi au muuzaji.

Kipimia mwendo ni kifaa muhimu kinacho onyesha kasi ya gari. Kufuatilia Kasi kupitia kipima mwendo, husaidia kuendesha kwa usalama na kuepuka ajali barabarani.

Magari yaliopangwa ndani ya ukumbi wa maonyesho yanaonyesha ubora mitindo tafauti na teknolojia ya kisasa katika sekta ya usafiri kila gari linaanga kwa usafi na kuvutia wateja kwa muundo wake wa kipee na wa kuvutia.

Gari hili jeupe limeegeshwa pembeni mwa barabara kwa utulivu ili kwa matumizi ya aliye ndani au aliye nje akingoja kuitumia.

Magari yameegeshwa juu ya kijisehemu cha nyasi ya kijani yakionekana yamepangwa kwa utaratibu kwenye eneo la wazi.

Tairi linaposafishwa huongeza usafi wa gari na huonyesha uajibikaji wa mmiliki. Usafi wa tairi pia husidia kudumisha uimara na utendaji wake barabarani.

Gari jekundu limeegeshwa pembeni mwa barabara kwa utaratibu likiwa katika hali nzuri na safi. Mwangaza wa rangi yake nyekundu huvutia macho ya wapitanjia.

Gari jeusi lililopakiwa kwa utaratibu linaashiria nidhamu na mpangilio wa mazingira ya mtaa. Tupaki magari yetu kwa uangalifu ili kudumisha usalama na nafasi ya wote.

Soko la chakula ni mahali ambapo watu huja kununua na kuuza vyakula mbalimbali kama, matunda, mboga nafaka, nyama na bidhaa zingine za kula.

Soko la maua ni eneo lenye mandhari nzuri na ya kuvutia ambapo wafanya biashara huuza maua ya aina mbalimbali kama vile waridi, karafuu na maua ya shambani.

Jengo hili limepambwa kwa ustadi wa hali ya juu. Likiwa na rangi angavu na muundo wa kisasa. Unaouvutia macho ya wapitanjia. Ukuta wake umechorwa kwa michoro ya kuvutia na taa za mapambo ambazo huwangaza jioni likilifanya lionekane la kipekee na la kuvutia.

Kibanda kidogo inauza asali safi iliyowekwa kwenye chupa kikivutia wateja kwa harufu tamu na ladha ya asili ya asali kutoka kwa nyuki wa kienyeji.

Karoti ni mboga muhimu ambalo hutumika katika mapishi mbali mbali na pia lina faida nyingi kiafya kama kuongeza vitamini mwilini na huuzwa sana sana na wanawake sokoni .

Matunda na mbogamboga sokoni ni chanzo cha lishe bora na afya njema. Nunua vyakula vipya na vya asili ili kuimarisha mwili na kuunga mkono wa kulima wa ndani.

Kuna vibanda vinazouza vitu aina mbalimbali kama kiwanda cha kuuza nyama, wanaouza nyama ya mbuzi, ng'ombe au nguruwe ili kupata riziki.

Masoko yanayouza parachichi na mboga mboga hutoa lishe bora kwa bei nafuu. Tembea masoko ya ndani uunge mkono wakulima na uboreshe afya yako kwa kula vyakula safi na vya asili.

Hii ni kibanda ya kuuza vitu tofauti kama vile nguo za wanawake na wanaume na vifaa vya kitamaduni nchini Kenya.

Masomo ni sehemu muhimu ya uchumi wa jamii ambapo watu huuza na kununua bidhaa mbalimbali. Kupitia masoko, wakulima, wafanyabiashara na wasiriji mali hupata fursa ya kuuza bidhaa zao na kujipatia kipato.

Jengo lililozungushiwa mabati huashiria hatua za ujenzi au ulinzi wa mali. Uzio huu husaidia kudhibiti usalama na kulinda mazingira ya kazi kutokana ana hatari au uharibufu.

Jengo la gorofa linaloonekana likisimama imara, likiwa na vyumba vingi vya makazi kwa familia na wakazi wa mji, husaidia kujikinga na vitu kama mvua au jua kali.

Tangazo la mali isiyohamishika, linahusisha uuzaji au upangishaji wa nyumba, viwanja, majengo ya biashara au mashamba. Kampuni za uuzaji nyumba hutangaza mali hizo kwa kupitia mabango.

Bango la matangazo linaonyesha huduma fulani na limeambatanishwa pamoja na nambari ya simu ili wananchi waweze kuwa na mawasiliano na mwenyewe.

Nyumba mpya iliyojengwa inaonekana ya kuvutia na ya kisasa ikiwa na kuta safi zilizopakwa rangi, na paa imara linalokinga mvua na jua. Milango na madirisha yake pia ni ya kisasa.

Jengo la makazi lenye bango mbele, huonyesha fursa ya matangazo au taarifa muhimu kwa wakazi na wapita njia ni njia bora ya kuwasiliana na jamii katika eneo hilo.

Jengo la makazi lenye mabalkoni, linatoa mwonekano mzuri, nafasi ya kupumzika na hewa safi kwa wakaazi. Ni muunganyiko wa starehe na maisha ya mijini yenye ustarehe.

Jengo refu la ghorofa ni ishara ya maendeleo ya mijini na ubunifu wa kisasa. Huwapa wakazi mandhari nzuri na nafasi ya kuishi au kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Bango kubwa karibu na nguzo ya barabarani likiwa na bango dogo. Mbele ya jengo la makazi linaloonyesha ujumbe muhimu kwa wakaazi na wapitanjia. Mabango haya ni njia bora ya kufikisha taarifa au matangazo kwa umma.

Korido hii tulivu yenye milango ya rangi nyeupe na ukuta mweupe huleta hisia ya utulivu, usafi na uwezekano usio na kikomo. Kila mlango ni fursa mpya inayosubiri kufunguliwa.

Jumbaa ghorofa kinalozungukwa na nyasi za kijani linatoa mandhari ya kuvutia na mazingira safi ya kuishi. Eneo hili linaonyesha mchanganyiko wa uzuri wa kisasa na utunzaji wa mazingira.

Kiwanja hutumika kufanya vitu tofauti, kama vile kujenga nyumba, kuchezea mpira , kiwanja ya kujiburudisha au pia kupanda mimea.

Watu hutumia nyumba ya ghorofa; kuishi au huwa wanakodisha ili wapate pesa au kujiburudisha.

Jengo linaloendelea kujengwa ni ishara ya maendeleo na ukuaji wa miundo mbinu. Tuunge mikono juhudi hizi, kwa kuzingatia usalama na kupanga kwa ajili ya maisha bora ya baadaye.

Barabara ya kuingilia kwenye mitaa ikiwa tupu huashiria utulivu na usalama wa mazingira ya makazi. Ni nafasi safi inayosubiri shughuli za kila siku za wakazi wake.

Ununuzi wa mbogamboga dukani ni njia bora ya kuhakikisha chakula safi na chenye virutubisho mezani. Wateja wanaweza kununua aina mbalimbali ya mboga kwenye duka hili.

Supamaketi ni mahali pa kisasa pa kununua bidhaa zote muhimu, chini ya paa moja. Hutoa urahisi, huduma bora na bidhaa safi kwa mahitaji ya kila siku ya familia.

Supamaketi imejaa bidhaa mbalimbali kwa mahitaji ya kila siku kutoka chakula hadi vifaa vya nyumbani. Nunua kwa urahisi mahali pamoja na ufurahie huduma bora kwa bei nafuu.

Bidhaa zilizowekwa kwenye chupa zimepangwa vizuri kwenye rafu ya supermarket tayari kununuliwa na wateja wa aina mbalimbali.

Mlango wa kuingia katika supamaketi umefunguliwa , wateja wakiingia na kutoka kwa utaratibu ili kufanya manunuzi yao ya kila siku.

Ndani ya duka, kuna kibanda kilichopangwa vizuri ambapo watu wanauza bidhaa mbalimbali. Wauzaji wamesimama nyuma ya kibanda hicho wakihudumia wateja kwa tabasamu na upole.

Mikate iliyopangwa vizuri kwenye rafu za duka, huvutia wateja kwa harufu yake tamu au mwonekano wa kuvutia. Kuna aina mbalimbali ya mikate, na kila moja lina ladha tofauti, na lishe tofauti.

Mkate uliopangwa vizuri katika supamaketi, unaonyesha usafi, ubora na utayari kwa mteja. Chagua mkate safi kwa lishe bora ya kila siku.

Mabango ya dukani yamejaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri juu ya rafu. Kila rafu ina aina tafauti za bidhaa zinazouzwa.

Dawa za meno hupatikana kwa wingi katika supamaketi zikiwa na aina za ladha mbalimbali kwa mahitaji ya kila mtu. Matumizi ya dawa bora ya meno husaidia kudumisha afya ya kinywa na meno safi kila siku.

Supamaketi ni maduka makubwa ya kisasa yanayotoa bidhaa mbalimbali kama chakula, vifaa vya nyumbani na mavazi. Katika maeneo mengi, hususani mjini, supamaketi zimekuwa sehemu muhimu ya wakazi kufanya ununuzi wa kila siku kwa urahisi na kwa bei nafuu.